Kwenye jumba hili unaweza kuona jumba kubwa zaidi, pale ambapo ni jumba la ghorofa, ghorofa la kwanza, na ghorofa la pili. Pale ambapo lina ghorofa lina nyumba la chini pia .Majumba haya yanaonekana kuwa ni majumba mazuri zaidi na inakodishwa kwa bei nafuu

Mlango huu unaonekana kuwa umepakwa rangi ya rangi nyekundu pale ambapo ukijaribu kusoma vizuri ni darasa la gredi ya sita. Pale ambapo hii ni shule kuu yenye ni safi ikionekana ni darasa nzuri pale ambapo ilikuwa inamalizwa kutengenezwa tu.

Hili ni picha la watoto pale ambapo inawekwa kwenye ukuta ili mtoto akue akiona kila anapoamuka na kila ambapo anakaa ili imfunze jambo la kusoma ama kuandika.

Jumba hili linaonekana kuwa jumba la kukodisha ama inaonekana kuwa ni shule ya wanafunzi na inakaa kuwa ni mazingira safi na inavutia watu wengi tena zaidi.

Hoteli hii imepangwa na kurembeshwa kwa marangi ya nyekundu na rangi zingine . Inaonekana kuwa hoteli hii ni hoteli safi saidi, imepangwa kwa viti na meza ambapo ukioa ni safi zaidi kuliko eneo nyingine. Na pia ina manufaa mengi kwa unapata pesa na watu watakaribishwa.

Mtu huyu si mtu kiwete ambapo unavyoona. Ukiangalia kwa ukaribu na ukarimu zaidi utaeza kuona miguu yake amekunja ili kushindana. Hii ni michezo wa kuendesha mabaiskeli na mikono yako ukitumia mikono yako bila kutumia miguu yako.

Mwanariadha huyu anaonekana kuwa mshindi wa wote, pale ambapo ameibuka kuwa nambari ya kwanza, na anaonekana kuwa mwanariadha mnyenyekevu tena zaidi, na ni mwanariadha wa Kenya, pale ambapo shati lake limeandikwa jina la nchi yake.

Mtu huyu anaonekana kuwa mama na anacheza mpira kwa mguu mmoja. Inaonekana kuwa yeye ni kiwete na anacheza mpira kwa miguu ili aende kushindana na watu wengine ,na amevaa shati ya kenya ambapo anatumia miti kutembea na kupiga mpira.

Mtu huyu inaonekana kuwa akiendesha baiskeli na bila guu moja, mtu huyu anafanya usafiri kushindana na watu wengine ili kuepuka kuwa mshindi ili alipwe pesa na hii pesa ina manukato zaidi kwa maisha.

Watu hawa wanaonekana kuwa ni watu wachovu zaidi kwa sababu wametoka kwenye mashindano ya kukimbia orodha na anaonekana kuwa amefungwa macho kwa sababu ma utapomwingia na hataki upepo zai ...

Chumba hili ni chumba la manufaa tena zaidi na chumba hili ni limejaa na kompyuta na vitu vya kutumia kwenye ofisi na Ina manufaa tena zaidi ukiwa na hizi vitu Kwa sababu unaweza kutengeneza pesa.

Madawati haya yanaoneka ni madawati mazuri ama safi mahali ambapo yamepangwa hili wanafunzi watumie kwenye mithiani zao, inamanufaa zaidi na inawesesha kuwakilisha shule fulani.

Mchezo huu unaonekana kuwa ni mchezo wa kukimbia pale ambapo unaona mwanafunzi anakimbia ili kuebuka awe mwanafunzi wa kwanza na inamanukato tena kuwa yeye ni wa kwanza.

Kitabu hiki ni kitabu cha Kiingereza pale ambapo ni cha watoto na inafunza watoto kuishi jinsi ya kuishi nyumbani na wazazi wao. kulinda nyumbani na kufunza watoto vitu vingi ambavyo wanafaa kufanya kabla ya kuamka na kutandika kitanda vile ambavyo unaweza kula na familia yako kwa meza na....

Jumba hili unaweza kuona maandishi madogo na makubwa ya kufunza watoto wachanga kusoma na kuandika. Jumba hili lina manukato zaidi kuwa kila mtu alipitia kwenye darasa ya chekechea ili afunzwe kusoma na kuandika na kuongea na mwezako ili kuheshimika.